Huku ni barabarani tunaweza kuona magari ambayo yanapita pamoja na hata pikipiki zinazopita ni dhahiri kwamba sehemu hii kumetokea kwa mvua kubwa ndio maana kuna mafuriko ya maji.

Huku ni barabarani. Kuna watu wanaopita na tunaweza kuona kwamba kumetokea kwa ajali ya trailer . Inaonekana kuwa sehemu hii ilipokea mvua kubwa. Ndio maana tunaona mafuriko ya maji.

Hapa ni hospitalini kuna watu mbali mbali wanaoonekana. Miongoni mwao ni mwanamke aliyembeba mtoto na mwingine ambaye ni muuguzi anayemshughulikia mtoto.

Hii ni kliniki ya meno. Tunaweza kuona kwamba kuna mwanamke katika sehemu hii ya kupokea wateja. Wakati ambapo unataka kupata matibabu ya meno unaweza kukuja katika sehemu hii.

Hapa tunaweza kuwaona watu watatu, mmoja ni mzee aliyeketi chini wengine wawili wanaonekana kwamba ni wahudumu wa afya. Mmoja wao anajaribu kumpima joto mzee huyo kwa kutumia mashine.

Hapa ni sehemu ya kliniki ya meno kwani tunaweza kuona watu wawili moja aliyelala na kufungua kinywa na mwingine anayeonekana kuwa daktari wa meno.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno. Tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye ni mgonjwa kwani anaonewa meno na mwingine, ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno.

Huku tunaweza kuwaona watu wengi miongoni mwao wanapanga hata foleni na wote wamevaa barakoa. Kuna muuguzi anayemdunga mmoja wa watu hawa. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka.

Hapa ni hospitalini kuna wanawake wawili mmoja aliyembeba mtoto na mwingine ambaye huenda ni muuguzi kwani anamdunga sindano mwana huyu huenda mtoto huyu ameletwa ili kujipatia chanjo.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni pamoja na mwanamke ambaye ameketi uku akidungwa sindano na muuguzi. Ueda watu hawa ni wagonjwa waliofika sehemu hii ili kujipatia tiba.

Huku kuna watu mbalimbali wanaoonekana. Miongoni mwao ni wanawake ambao wamevaa barakoa. Mmoja ameketi huku akidungwa sindano, huenda huyo anayemdunga ni muuguzi.

Huku ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili moja ambaye ameketi na ni dahiri kwamba ndiye mgonjwa na mwingine ni muuguzi kwani anataka kumtunga sindano mgonjwa.

Huku ni hospitalini tunaweza kumwona mama aliyeketi huku amembeba mtoto wake ,huenda mwanamke huyu alikuwa amekuja kujifungua ,vile vile kuna watu ambao wamehudhuria katika sehemu hii.

Huku ni hospitalini, tunaweza kumuona mtu ambaye ameketi na amevaa barakoa. Yeye anadungwa sindano na muuguzi au daktari, ueda ni mgonjwa.

Hapa ni jangwani tunaweza kuona kwamba sehemu hii imekauka sana , kuna nyumba inayoonekana pamoja na miti ambayo imekauka.

Huku kuna vitu mbalimbali tunavyoona kuna nguo ambazo zimefuliwa zikaanikwa. Kuna mwanamke ambaye anateka maji kupitia kwa mfereji.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuona mwanamke ambaye amembeba mtoto na muuguzi aliyebeba sindano mkononi tayari kumdunga mtoto huyo sindano hiyo.

Hapa ni choo cha umma kwani imeweza kuandikwa hivo. Kuna mtu anayetaka kuingia ndani. Ni muhimu vyoo hivi viwemo ili kuweza kusaidia umma wakati ambapo wamezuru mahali fulani.

Huko kuna mwanamke ambaye ana chupa ya dawa mikononi, na kuna tempe ya dawa ambayo ameweka kwenye mkono mwingine, dawa hii ni motrin kumanisha kwamba ni za kuondoa maumivu.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ambayo inaonekana kuwa ni ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Ni vizuri dawa hizi zikuwe katika hospitalini ili watoto wajipatie chanjo.

Huku ni hospitalini, kwani tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ambayo ni dhahiri kuwa ni ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi, na hata rubela.

Huko ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Mmoja aliyelala huku akionewa meno na wengine ambao ni dhahiri kwamba ni madaktari wa meno.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni pamoja na mwanamke ambaye amembeba mtoto mwingine ni muuguzi anayempa mwana huyo dawa kupitia kwa kinywa.

Hapa kuna mtoto ambaye anadungwa sindano na daktari au mwuguzi. Mtoto huyo ameshikwa, anaonekana kulia huenda kwa sababu ya uchungu ya sindano.

Huku ni hospitalini, kuna mwanamke anayeonekana akimbeba mtoto. Ni dhairi kwamba huyu mwanamke alikuwa amekuja hospitalini kujifungua mwana huyu.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili wote wamevaa barakoa mmoja anaoneka kwamba ndiye mgonjwa kwa sababu anadungwa sindano na muuguzi.

Hapa huenda ni hospitalini kwani tunaweza kuona dawa ambazo ni za rangi ya kijani kibichi na imeandikwa Ibuprofen kumaanisha kwamba ni dawa za kutuliza maumivu.

Huku ni hospitalini, na ni sehemu ya wagonjwa wa hali mahututi. Tunaweza kuwaona wanaoonekana kwamba ni daktari, pamoja na mgonjwa aliyelazwa.

Hapa ni hosiptalini, tunaweza kuwaona wanawake wawili, mmoja anayeonekana kwamba huenda ni mgonjwa na mwingine ni mhudumu wa afya ambaye anaonekana kumpa mwanamke huyo ushauri nasaha.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kumwona mwanamke ambaye yu kitandani na amembeba mtoto mchanga ,huenda alikuja huku ili ajifungue mwana huyu.

Hapa ni mahali ambapo mganga hufanya shughuli zake, tunaweza kuona vitu mbali mbali miongoni mwao ni miti shamba , mayai na hata nazi, watu huja hapa ili kujipatia matibabu mbali mbali na si mzuri kuamini mambo ya ushirikina.

Hapa ni msituni, tunaweza kuona kwamba kumetokea kwa janga la moto katika sehemu hii. Inafaa wazima moto wafike ili wazime moto huu ndio isiweze kuteketeza msitu mzima.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno tunaweza kuwaona watu wawili mmoja ni mgonjwa na mwingine ni daktari wa meno ambaye anajaribu kumwelezea jinsi ya kusafisha meno.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya mahabara. Kwani tunaweza kuwaona watu wawili ambao wanatumia microscope huenda wanapima ugonjwa ambao unaweza kuonekana kwenye damu ya mgonjwa.

Hapa kuna bango ambapo daktari anajitangaza kwamba ndiye daktari chikongo ambaye anaweza kumvuta mpenzi ama hata biashara kuwa na nyota.

Hapa ni duka la kushonea nguo. Tunaweza kuwaona wanawake wawili, wote wamevaa barakoa na wanatumia mashine ya cherehani kushona barakoa nyingi.

Hapa ni sehemu ya jangwani. Tunaweza kumuona ngamia aliyelala huenda ameweza kukufa kwa sababu ya njaa au hata ukosefu wa maji.

Huku ni hospitalini tunaweza kumuona mwanamke ambaye ni dhairi kuwa ni muuguzi yeye amembeba mtoto mchanga ambaye ametoka kuzaliwa.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno kwani tunaweza kumuona mtu aliyelala uku amefungua kinywa na mwingine ambaye ni dhairi kwamba ni daktari wa meno kwani anamwonea meno mgonjwa.

Huku tunaweza kuona chupa za dawa ya aina mbalimbali miongoni mwa chupa hizo ni pamoja na ile ya chanjo ya surua, matumwitumbwi na rubela.

Huku kuna watu mbalimbali miongoni mwao ni wale ambao wamepanga foleni, ili waweze kupewa bidhaa za msaada kuna pia watu wanaopeana bidhaa hizo.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya maabara. Kwani tunaweza kuwaona watu wawili ambao wanatumia microscope huenda wanaangalia ugonjwa ambao mtu anao.

Huku ni hospitalini na nisehemu ya kiliniki ya meno, kwani tunaweza kumuona mtu aliyelala huku akifungua kinywa, na mwingine anayeonekana kwamba ni dakrari wa meno, anajaribu kumuonea mgonjwa meno.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno. Kuna mtu aliyelala uku amefungua kinywa na kuna wawili wanaonekana kuwa ni madaktari wa meno. Ueda mtu huyo anang'olewa jino.

Huku ni hospitalini kuna watu wawili wanaoonekana wote wamevaa barakoa. Mmoja ni mgonjwa na mwingine ni muuguzi. Kwani anataka kumdunga mgonjwa sindano.

Hapa ni sehemu ya jalala, kwani tunaweza kuona takataka nyingi ambazo zimetupwa. Kuna watu ambao wanaonekana kusafisha takataka hizo, ni vizuri watu wanadhibisha mazingira.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Miongoni mwa watu hawa ni pamoja na muuguzi ambaye ana dawa pamoja na sindano mkononi. Yeye anajaribu kutoa dawa kutoka kwa chupa ili aweze kumdunga mgonjwa.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kitengo cha watoto, tunaweza kumuana muguzi, ambaye anamshugulikia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni.

Hapa ni hospitalini, kuna mwanamke ambaye amesimama na pia mwanaume ambaye anampa mtoto dawa kupitia kwa kinywa. Ni dhairi kwamba mtu huyo ni muuguzi katika hospitali.

Huku kuna wanawake wawili mmoja ambaye ni mjamzito na amelala chini mwingine anayeonekana kwamba ni mkunga kwani anashika tumbo hilo la mwanamke.

Hapa ni hospitalini, kuna wanawake ambao wamewaleta watoto ili waweze kujipatia chanjo. Kuna yule ambaye anaonekana kwamba ni muuguzi kwani anamdunga mtoto sindano.

Hapa tunaweza kuwaona wanawake wawili, mmoja ambaye ni dhahiri kwamba ni mjamzito na anakaribia kujifungua, mwingine huenda ndiye mkunga atakayemsaidia.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ambaye ni dhahiri kwamba ni ya chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela kwani ni vyema dawa hizi zikuwe.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuona sindano, barakoa na ata chupa za dawa mbalimbali. Miongoni mwa chupa hizo ni pamoja na ya dawa ya homa ya manjano.

Huku ni hospitalini tunaweza kuona sindano pamoja na dawa za aina mbalimbali. Kuna dawa ya chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela.

Hapa huenda ni hospitalini. Tunaweza kuona chupa ya dawa. Dawa hizo ni dhahiri kwamba ni za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela . Ni vizuri dawa hizi ziwemo ili ziweze kusadia katika kuwachanja watoto.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni pamoja na ata watoto. Kuna mtoto mmoja ambaye ni mgonjwa na ametembelewa na kiongozi mmoja katika nchi ya Kenya.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaoonekana. Miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto, mwingine akiwa ni muuguzi kwani ndiye anayempa mtoto huyo dawa.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja mwanamke ambaye amembeba mtoto na mwingine ambaye ni dhahiri yeye ni mhudumu wa afya kwani anampa ushauri na nasaha mgonjwa.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kumuona mwanamke ambaye amembeba mtoto. Dhahiri kwamba alikuwa amekuja katika hospitali hii kujifungua mwana huyu.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno. Kuna madaktari wawili pamoja na mgonjwa ambaye amelala huku amefungua kinywa chake.

Huku ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili moja akiwa ni muguzi, na mwingine ni mgonjwa ambaye anatumia oksigeni ili aweze kupumua.

Haoa kuna watu watatu, wawili wakiwa wameshika watoto wachanga wengine, ni dharihi ya kwamba ni mama ya watoto hawa ambao ni mapacha.

Hapa ni hospitalini kwani tunaeza kuwaona watu mbali mbali miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto, mwingine ni dhahiri kwamba ni muuguzi, kwani anampa mtoto dawa kupitia kinywa.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni mwanamke ambaye amepepa mtoto na yule mtu anayeonekana kuwa ni muuguzi kwani ana sindano mkononi uko tayari kumtunga mwana huyo sindano.